Uuzaji wa nyanya una manufaa kwa mnunuzi na kwa mkulima kwanza kwa mkulima anapoziuza anapata faida anapata zile pesa zake alizoziweka hapo wakati wa upanzi na kwa mnunuzi anazinunua hizi nyanya kwenda kupikia. Zinaleta rutubishi tofauti tofauti katika chakula chetu.

Safaricom imerahisishia watu kazi, kwa kuwa, unaweza pigia mwengine kwa pesa kidogo kabisa. Pia, kutuma pesa kutoka kwengine mpaka kwengine ni rahisi tena ni kama ni shilingi mia, ni bure, kama ni zinazoendelea , utalipa tu pesa kidogo.

Magari ya kibinafsi yana faida kwa mwenye gari au muendeshaji wa gari wakati huo kwa sababu anaweza enda kokote wakati wowote anataka, lakini wewe ukitumia magari za umma lazima utaenda mahali ambapo hiyo gari inaenda.

Biashara ya magari ina faida kubwa kwa jamii na kwa muuzaji binafsi, lakini wakati hizi gari zinashuka pale port lazma zibebwe zitolewe huko panapouzwa penye zinauzwa kwa hivyo zinabebwa kwa matrela hizi kubwa kubwa.

Magari ya binafsi yamerahisisha usafirishaji sana sana kwa watu wenye magari hayo lakini kwa wale ambao hawana magari, wanatumia hizi gari za barabara inawaletea shida kwa kuwa yanaleta msongamano katika barabara. Hii inaleta watu kuchelewa na kuleta shida mingi.